Wanaume wawili wamevalia sare za kazi zenye rangi nyeupe, nyavu za nywele na barakoa, mmoja wao anatoa maziwa kutoka kwenye chungu na kumimina kwenye mashine ya kupika. Hii inaonekana kama mchakato cha kutengeneza bidhaa za maziwa.

Sufuria ya chuma iliyokua na mchanganyiko ya kitu kinachofanana na mtindi au jibini lililiganda. Juu ya mchanganyiko huu kuna kiowevu chenye rangi ya manjano ambazo huenda ni saramu ya maziwa. Sehemu ya juu ya mchanganyiko huu imetengeneza povu. Sufuria imetazamwa kutoja juu hivyo kiasikikubwa cha mchanganyiko huu kinaonekana.

Mwanamke amesimama katikati ya bustani ndogo. Amevalia fulana nyeusi, na sketi ndefu ya rangi ya kahawia isiyokolea. Anatazama upande mmoja huku akiwa amesimama wazi. Anazungukwa na migomba mikubwa yenye majani marefu yanayopendeza, udongo unaonekana kuwa umeandaliwa kwa ajili ya kupanda ukiwa na mito midogo iliyotengenezwa.

Mwenye picha ameshikilia rundo kubwa la matunda yaliyoiva vizuri ikionyesha rangi ya manjano iliyokolea. Kuna matunda mengi yaliyoshikana pamoja ikitoka kwenye shina nene na kila tawi lina matunda mengi. Katika sehemu ya juu kuna mkono unaoshikilia kwa umakini rundo hii.

Mmoja ameinama akiwa amevalia fulana nyeusi, suruali nyeusi na kofia nyekundu na nyeupe anamkamua ng'ombe wa rangi ya kahawia. Amebeba ndoo nyeupe kati ya magoti yake. Ng'ombe huyu amesimama ndani ya kizimba kilichotengenezwa kwa mbao. Eneo linaonekana kuwa kijiji na ardhi ina udongo ulio wazi. Mkia wa ng'ombe unaonekana mrefu na mweusi.

Mwanamume amesimama karibu na mmea wa ndizi, ameshika mkunga mkubwa wa ndizi ambazo bado hazijaiva. Mwanamume huyu amevalia shati lenye michoro na suruali nyeusi. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti nyingi, ni uzio wa mbao na jengo ndogo kwa mbali ikionyesha mazingira ya shamba au bustani ya nyumbani.

Ni shamba kubwa la ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe kadhaa wamepangwa kwa mstari mrefu wakila malisho kutoka kwa vyombo maalum. Watu wawili wanaonekana wakitembea karibu na ng'ombe hao ikionyesha mazingira ya ufugaji wa kisasa wa maziwa.

Shamba kubwa lililopandwa migomba michanga. Migomba hii ina majani mapana ya kijani kibichi na imepandwa kwa mpango mzuri katika mistari ulionyooka. Katika udongo wa shamba unaonekana kuwa uwazi. Kwa mbali kuna mstari wa miti mingi inayoelekea kwenye anga.

Ng'ombe wa maziwa wanaonyeshwa wakiwa wanakamuliwa kwa kutumia mahini. Ng'ombe mmoja amefungwa vifaa vya kukamuliwa maziwa kwenye chuchu zake na mwingine anaonekana akisubiri kukamuliwa. Hii inaonyesha mchakato wa ufugaji wa kisasa wa ng'ombe wa maziwa.

Mwanamke aliyevalia kanzu ya samawati, kofia nyeupe, barakoa nyeusi usoni na buti nyeupe ndefu, anasimama karibu na vyombo vitatu vya chuma vilivyopangwa mebele yake. Vyombo hivi vinafanana na mitungi ya kuhifadhi maziwa na mwanamke huyu ameshika kijiko chenye ncha ndefu kwa mkono wa kushoto na chombo kidogo cha mkono wa kulia akiwa anafanya kazi ya kupima.

Wanaume wawili wakifanya kazi ya kuuza maziwa, katika eneo lenye miti na nyasi. Mwanaume mmoja aliyevaa koti la kahawia, anashika ndoo ya maziwa na kumkabidhi mwanaume mwingine. Mwanaume wa pili amevaa kofia la njano, anaonekana akipokea maziwa hayo, huku akishika ndoo nyingine. Nyuma yao, kuna pikipiki yenye trela iliyojaa mitungi ya chuma ya kuhifadhi maziwa.

Maziwa yanachukuliwa kutoka kwa ng'ombe kwa kutumia kifaa maalum, miguu ya ng'ombe mwenye rangi ya kahawia na nyeupe inaonekana wazi na chuchu zake zimeunganishwa kwenye bomba maalum. Bomba hizo zinaelekea kwenye chombo kikubwa cha chuma kinachokusanya maziwa, kando yake, sehemu ya kichwa cha ng'ombe mwingine inaonekana ikionyesha mazingira ya shamba kufuga ng'ombe.

Ndani ya chafu kuna migomba mingi na iliyoiva. Majani yake ni mapana na yana rangi ya kijani kibichi inaonekana kama mazao haya yanalimwa katika mazingira yanayodhibitiwa labda kwa sababu ya hali ya hewa.

Ndani ya zizi ng'ombe kadhaa wa maziwa wanalishwa nyasi huku wakiwa wamefungwa kwenye vibano vya chuma. Mbele yao magunia makubwa mawili yenye maandishi yaonekana kama kuna shughuli za ufugaji wa kisasa wa ng'ombe.

Migomba hii inaonekana kupandwa katika mistari mirefu huku miale ya jua ikipenya katikati ya migomba na kuunda vifuli. Majani ya migomba ni makubwa na yenye rangi kijani kibichi. Udongo unaonekana kuwa huru na safi. Kwa umbali kuna watu wanaoonekana kutembea linaloashiria shughuli za kilimo.

Kundi ya wanawake wakiuza ndizi sokoni. Wamekaa katika sehemu tofauti. Mwanamke aliye mbele amevaa tshati nyekundu na kilemba nyeusi kichwani. Anaonekana akiuza ndizi zilizokwishaiva. Kuna ndizi nyingine zilizotengenezwa kwa rundo na kuwekwa kwenye meza ya mbao. Mwanamke aliyenyuma amevaa nguo nyeupe na kilemba nyeupe.

Mkono wa mtu wenye ngozi nyeusi ukiwa umeshika kipande kimoja cha ndizi mbichi amb ambacho kimekatwa na kutolewa maganda yake. Kipande hicho kime kimepindana kidogo. Pia picha inaonyesha miganda ya ndizi iliyotolewa na kutupwa kando. Nyuma yake kuna rundo la ndizi mbichi badi hazija katwa.

Matunda mawili yaliyokomaa yanaelekea kuwa yameiva sana. Matunda haya yana maganda ya rangi ya manjano yenye madoadoa nyeusi na yamepasuka kwa urefu yakionyesha dalili ya kuanza kuharibika. Yanakaa juu ya meza ya mbao iliyopakwa rangi nyeupe iliyochakaa kidogo na mpangilio ambao isiyoeleweka.

Shamba kubwa la migomba. Migomba hiyo imepangwa kwa mistari, na kuna udongo mwekundu uliotandikwa kati yao. Karibu na kila mgomba, kuna shina ndogo linalochipua, na sehemu ya chini za udongo zimefunikwa na karatasi za plastiki, ili kuzuia magugu na kuhifadhi unyenyevu. Miti mingi inaonekana nyuma.

Rundo kubwa la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani zimewekwa kwa pamoja, ndizi hizo zimewlpangwa pamoja katika imetundikwa pamoja au kuwekwa pamoja na kuunda kilima kikubwa ja ndizi baadhi ya ndizi imeonekana kuelea kidogo zikielekea arthini nyuma Kuna watu na miti inayoshuhudia ikionyesha kwamba ndizi hizo ziko kwenye soko au dukani

Mfumo wa kukamua maziwa ya ng'ombe katika shamba. Mtu mmoja amevaa nguo ya blue na buti za rangi nyeusi anakamua maziwa ya ng'ombe kwa kutumia mashine huku ng'ombe wengine wakisubiri zamu yao katika banda lenye paa la bati.

Mimea ya mahindi iliyoathirika. Mimea hio ikiwa katika hatua ya mwanzo ya ukuwaji. Ina majani mengi yaliyotoboka na kula, ishara ya wadudu waharibifu. Baadhi ya majani yamekauka kidogo na yana rangi ya kahawia. Udongo wa shamba unaonekana kuwa huru na una rangi nyekundu. Mimea nyingi inatazama juu ikijaribu kukabiliana na uharbifu.

Shada kikubwa cha matunda ya ndizi ambayo bado haijaiva. Matunda hayo yana rangi ya kijani kibichi na yananing'inia kutoka kwenye mmea unaonekana kama mgomba. Majani makubwa marefu ya kijani kibichi yanaonekana nyuma na kuzunguka matunda hiyo na ikionyesha kuwa mimea huo unakuwa vizuri. Picha inaonyesha hali asili labda katika shamba ya ndizi.

Ndani ya zizi kubwa kuna kundi la ng'ombe weusi na weupe wa maziwa. Ng'ombe wawili wanasimama karibu na hori ya maji mmoja akitazama moja kwa moja mbele na mwingine akitazama kando. Mbali nao, ng'ombe mwingine amekaa chini akipumzika. Zizi hilo limeezekwa kwa bati na lina sakafu yenye matope na majani.

Mwanaume ameketi mezani akitabasamu akiwa ameshikilia mkono mmoja ndizi mbichi na mkono wa pili ndizi iliyopikwa au kumenywa. Nyuma yake kuna rundo la ndizi mbichi, yakionyesha tofauti kati ya ndizi hizo mbili.

Muonekana wa shamba la migomba ambapo migomba mirefu imepangwa katika mstari ulio wazi. Migomba hiyo ina majani makubwa ya kijani kibichi, vifurushi vingi vya ndizi mbichi venye rangi ya kijani kibichi vinaning'inia kutoka kwenye migomba mikubwa. Njia ya udongo inaonekana katikati ya mistari miwili ya migomba inaelekea mbele ikionyesha mazingira safi ya bustani ya ndizi.

Ng'ombe mwenye rangi ya kahawia akisimama katika eneo lenye udongo mwekundu na miti michache. Mbele ya ng'ombe huyo amekaa mtu mmoja ambaye anaonekana mchungaji akikamua maziwa. Maziwa hayo yananing'inia kwenye ndoo ya rangi ya blue . Ng'ombe huyo ana pembe ndefu. Upande wa nyuma ya ng'ombe kuna nyumba iliyojengwa kwa matofali.

Mtu amevaa kofia nyeusi ngumuja jaketi nyeusi, akimimina kitu nyeupe kutoka kwenye doo ya rangi ya kijani na kuingiza kwenye mtungi mweupe. Anafanya hivi akiwa amesimama karibu na gari dogo lenye trangi nyekundu lililobeba mitungi mingi kadhaa nyeupe. Mitungi mingi inaonekana wazi na mingine imefunikwa.

Kundi la ng'ombe weusi na weupe wakiwa wanakula nyasi, wamesimama kwenye shamba lenye nyasi za kijani kibichi. Nyasi wanazokula zimewekwa ndani ya gurudumu kubwa ya trekta, lililotumiwa kama chombo cha kulishia. Nyumba yao nyuma yao kuna jengo la shamba lenye milango ya mbao na miti. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Kuna shamba la migomba ambapo majani makubwa ya kijani kibichi ya migomba yamefunika karibu nusu ya picha. Upande wa kushoto kuna mikunga ya matunda yasiyokomaa ya migomba na chini yake kuna au ukubwa la zambarau linaloning'inia. Katikati katika upande wa kulia, kuna njia ndogo ya udongo inayopitia katikati ya mimea.

Mwanamke moja aliyevalia tishati nyeusi na suruali nyeusi akiwa amekaa katikati ya shamba anatabasamu upana wa usoni. Mwanamke huyu amezungukwa na mimea yenye majani makubwa na madogo. Amekaa katikati katika mimea midogo na mirefu. Nyuma yake kuna miti mirefu na mimea mingine ya maisha yake ya shambani.

Mkungu wa ndizi ambazo bado hazijaiva zikiwa zimetundikwa kwenye mti, baadhi ya matunda haya yanaonekana kuanza kubadilika rangi huku zingine zikiwa bado na rangi ya kijani kibichi. Kuna majani makubwa ya mti huo yakizunguka mkungu huo.

Lundo kubwa la ndizi zilizoiva zikiwa zimewekwa chini zikiegemea ukuta, hizi ndizi zimepangwa kwa wingi, zikiwa na rangi ya njano, kando yake kuna kreti ya rangi ya kijivu ambayo pia imejaa ndizi zikionyesha kuwa zimekusanywa au ziko tayari kusafirishwa, mandhari ya sakafu ina vigae na inaonekana kuwa ni ndani ya chumba.

Kundi la miti ya ndizi yenye majani mabichi makubwa ,majani haya yamepinda na mengine yamenyooka kidogo katikati ya majani haya Kuna sehemu ya anga ya rangi ya buluu na mawingu meupe yaliyofifia mwangaza wa juu unaonekana kupenya katika majani haya.

Mtu amevaa suti ya rangi ya manjano, kofia na barakoa, akitumia kifaa cha kunyunyiza kilichofungwa mgongoni, kifaa hiki chenye lebo ya Farmet , kinachotumia rangi ya manjano na buluu, kinatoa kimiminiki. Mtu huyo ananyunyuzia kimiminiki hicho kwa mnyama mwenye rangi nyeusi na nyeupe.

Maeneo ya ndani ya nyumba. Ukuta wa mbao na kwenye ukuta huo kuna masururu ya mahindi yaliyokaushwa na kwa kawaida mahindi haya yamenunuliwa pamoja kwa kamba yakiwa yamepangwa kwa njia ya kitamaduni. Rangi ya mahindi ni ya manjano hadi hudhurungi. Chini ya mahindi hayo kuna rafu ya mbao na juu yake kuna chupa ya njano ikiwa imewekwa katikati ya mahindi iliyopangwa.

Mwanamume anayefurahia kazi yake amevalia jaketi la ngozi jeusi na suruali nyeusi. Anajaza maziwa kwenye tangi jeupe. Anashikilia mtungi mkubwa wa chuma akimwaga maziwa kwenye chombo kinacho fanana na tangi ambacho kimefunikwa kwa plastiki nyeupe ndani yake. Ana angalia mbele huku akitabasamu kwa furaha karibu nayo kuna mstari wa mtungi mingine ya maziwa.

Kiashiria cha mmea wa mahindi uliopata maradhi, mmea huu uliokumbwa na maradhi unaonyesha mahindi iliyoharibika na kufunikwa na kitu cheusi ikiwa imefunguka nusu na kuacha mahindi mazuri wazi. Jirani yake bado mahindi mengine yanaonekana yakiwa mazuri.

Ng'ombe kadhaa wachanga walio na madoa mweusi na meupe wamekusanyika katika zizi la kufugia, wamefungiwa katika eneo lenye udongo huku baadhi yao wakiwa wamefungwa lebo sikioni, wamesimama pamoja wengine wakitazama upande mwengine. Nyuma yao kuna mabanda mengine ya kufugia yenye ng'ombe wengine wanaonekana kua mbali.

Rundo kubwa la matunda yasiyoiva yamening'inia kutoka kwa mmea wenye majani mapana yanayofanana na majani ya mti. Kila tawi dogo lina kundi la matunda haya yakiwa yamepangwa kwa ustadi na yote yana rangi ya kijani kibichi yananing'inia kutoka kwa mti kama kifurushi kimoja kikubwa kikiwa kimeshikwa pamoja na shina nene.

Watu kadhaa wakiwemo mwanaume aliyevaa shati la kijani, na mwanamke aliyevaa la rangi ya waridi na rangi na zambarau iliyoketi au kusimama karibu na rundo kubwa la mahindi yaliyokaushwa. Mahindi haya yametandazwa kwenye kipande kikubwa cha nguo na baadhi ya watu wanaonekana wakiyaondoa kwenye punje zake.

Mtu ameketi chini akiwa na ndoo mikononi mwake akimkamua ng'ombe. Mtu huyu amevaa suruali yenye mistari na soksi za rangi ya waridi. Ng'ombe anayekamuliwa ni mweusi na mweupe, na picha inaonyesha sehemu ya chini ya mwili wake na matiti, wote wako ndani ya zizi na sakafu inaonekana kuwa na uchafu kidogo, au mbolea na maji.

Mwanamke akimkamua ng'ombe, ameketi chini kwenye nyasi akiwa amevaa shati la muraba, suruari na skafu shingoni akionyesha tabasamu zito. Mwanamke huyu ameshika mtungi wa mdongo mkononi mwake na anaonekana akichukua maziwa kutoka kwa ng'ombe. Ng'ombe huyo ni mweupe na mweusi na amesimama karibu nae.

Mwanamke amevalia kofia nyeupe ya maabara na kanzu nyeupe akiweka tone la kimiminiki kutoka kwenye chupa ndogo kutoka kwenye kikombe kikubwa cha kioo chenye kimiminiki cheupe. Anaonekana akifanya jaribio la kisayansi.

Eneo la mashamba likiwa na mimea ndizi ,nyasi na udongo nyekundu iliyolimwa, tayari kwa ajili ya kilimo. Anga inaonekana wazi yenye mawingu meupe na jua kali ikionyesha mazingira mazuri ya kilimo.

Maziwa yakikamuliwa kwa kutumia mashine. Maziwa yale yanatoka kwenye mchuchu la ng'ombe. Mtu aliyevaa glovi anaonekana akishika kifaa cha kukamulia maziwa. Maziwa yanaonekana yakidondoka kutoka kwenye chuchu la ng'ombe, na pia kutoka kwenye kifaa hicho.

Mwanaume anapiga magoti akimkamua ng'ombe. Ng'ombe huyo ni mweusi na mweupe, na amefungwa na minyororo kwenye michororo wa chuma. Mwanaume huyo amevaa kofia, shati la rangi ya waridi na buti ndefu na anatumia ndoo kukusanya maziwa. Wote wako ndani ya zizi ambalo linaonekana kuwa safi. Kuna sehemu za chuma na sakafu iliyokoza.

Wanawake kadhaa wakiwa wamekusanyika nje karibu na jengo la udongo wamevalia mavazi yenye rangi na yana nakshi mbalimbali na baadhi wamefunika vichwa vyao. Mmoja anatoa kitu kwenye bakuli ndogo na kumimina kwenye bakuli kubwa aka chuma.. Kando yao kuna mabakuli kadhaa yaliyotengenezwa kwa matango makavu ambayo yana kinywaji chenye rangi nyeupe. Hali hii inaashiria shughuli ya kijamii au maandalizi ya chakula.

Kuna mchuzi mzito uliotengenezwa ndani ya bakuli kubwa la chuma. Mikono miwili inaonekana mmoja ukishika mwiko miche, ukitumika kukikoroga mchanganyiko ndani ya bakuli. Na mwingine ukiwa umeshika kipande cha nazi. Kuna miiko mingine miwili ya miche ya pia ndani ya bakuli.

Eneo la wazi lenye udongo mwekundu kuna watu kadhaa . Mwanaume mmoja amevalia fulana kijani na ameinama akitumia fimbo ya kuimarisha shina la mgomba mdogo . Kuna mgomba mwengine mkubwa zaidi upande wa kushoto. Nyuma yao kuna watu wengine wamesimama na mmoja wapo yupo karibu na pikipiki. Eneo linaonekana kuwa kijijini na jua linaangaza sana.

Migomba mitatu mikubwa iliyofungwa au kupangwa pamoja ukiwa umebeba mikunga mikubwa ya ndizi. Migomba hiyo imejazwa na matunda mengi ya kijani kibichi. Ndizi hizo machache ya rangi ya njano yalioova yakitofautiana na matunda yasio iva.

Mkono wa mtu ukiwa umeshika jani la mmea huu. Mtu huyu amevaa saa ya mkono, yenye rangi ya fedha. Jani alilolishika, lina mashimo mengi jambo linalo ashiria kuwa limeshambuliwa na wadudu. Majani mengi ya mimea huo yanaonekana kuwa na afya njema. Mandhari ya nyuma ya mimea huu yanaonekana kuwa na udongo mwekundu uliokolea.

Mikunga ya ndizi bado iko kwenye mti, imefunikwa kwa mifuko ya plastiki ya bluu, hii inafanywa kwa ajili ya kulinda matunda dhidi ya wadudu au magonjwa. Shamba la ndizi linaonekana lina majani mabichi ikionyesha mimea yenye afya.

Tunaona mkunga mnene wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zimetundwa kwenye mti na juu yake kuna majani mapana ya mgomba, ndizi hizo zimepangwa vizuri katika mkono mingi iliyoshikana.

Mkono wa mtu unashikilia mkunga mkubwa wa ndizi uliokomaa. Mkunga huo una ndizi za aina mbili, baadhi zimetawanyika, juu na zina rangi ya kijani na manjano huku ndizi zingine chini zikiwa bado hazijakomaa, na zina rangi ya kibichi, kijani kibichi. Ndizi hizo zimebebwa juu ya ardhi yenye mchanga, na nyuma yake kuna jengo la mbao.

Mwanamke aliyevaa koti jeupe la maabara, kofia nyeupe ya nywele na shati la rangi ya waridi ndani anamimina maziwa kutoka kwenye ndoo ndogo hadi kwenye mtungi mkubwa wa chuma. Kuna mitungi mingine kadhaa ya chuma iliyopangwa karibu na mandhari ya nyuma yanaonekana kama mazingira ya kawaida au kiwanda cha maziwa kwani kuna sehemu ya ukuta wenye rangi ya waridi na mabomba.

Kundi la watu liko katika eneo la ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Wamesimama kando ya banda la ng'ombe lililoezekwa kwa bati na wakiwa wanaangalia ng'ombe wawili weusi na weupe. Mwanaume mmoja aliyevalia sweta ya mistari ameshika uzio wa mbao huku mwanamke mwingine aliyevalia kofia nyeupe na koti za zambarau akionekana akizungumza na watu wengine.

Ng'ombe wa maziwa wanalala na wengine wamesimama kwenye zizi. Baadhi yao wamelala chini huku wakiwa wamefunikwa na uchafu na wengine wakila nyasi iliyowekwa mbele yao. Hii inaonekana kuwa ni sehemu ya ufugaji wa ng'ombe.

Ng'ombe mweupe na mweusi amesimama katika eneo maalum la kukamuliwa na anakamuliwa maziwa kwa kutumia mashine. Vyombo maalum ya mashine zimeekwa kwenye chuchu zake na maziwa yanaingia kwenye ndoo maalum iliyo chini ikionyesha mbinu ya kisasa ya kukamua maziwa.

Mikono ya mtu inaonekana yakishika mahindi hii yaliyokauka na kuangalia kwa umakini. Mahindi mengine yaliyokauka yametapakaa chini. Hii inaashiria mchakato wa uchaguzi wa mahindi au ukaguzi wa ubora wake kabla utunzwe au kutumiwa.

Maandhari haya kuna shamba lenye migomba mingi imepandwa kwa mistari mirefu. Kila mgomba una mashina yenye rangi ya kijani kibichi na baadhi yao yamebeba mikunga mikubwa ya matunda yasiyokomaa. Matunda hayo yana rangi ya kijani na yameninginia chini kutoka katikati ya shina.